Hili ni bango la darasa lililoandikwa tarehe na swali la kidini, likiwa limechorwa kwa kalamu ya buluu na nyeusi kwenye bodi nyeupe. Mandhari ya Aprili na Mei juu ya ubao, yanadhibitisha kuwa ni katika mazingira ya shule.

Huu ni mfumo wa computer ambao skrini ina nembo ya Dell, inashiria mtengenezaji wake, skrini inaonekana kuwa ya ukubwa wa wastani, na imewekwa kwenye stendi yake ya kawaida, kibodi iliyoko mbele yake ni ya kawaida, yenye funguo nyeusi, imewekwa juu ya meza nyeupe.

Huu ni ubao mweupe ulioandikwa kwa kiswahili. Juu kabisa kuna tarehe imeandikwa, kichwa cha swali kimeandikwa. Swali herufi ndogo kutumika, chini yake kuna herufi ndogo zilizoorodheshwa kwa vikundi. Kipimo cha rangi ya chungwa kimewekwa wima katikati ya ubao.

Wachezaji wawili wa soka wenye ulemavu wanacheza kwenye uwanja wa udongo. Mchezaji wa kulia amevalia jezi nyekundu na kaptula fupi nyeupe, anatumia magongo mawili kusogea huku akidhibiti mpira kwa mguu wake mmoja. Mchezaji huyo wa kushoto amevalia jezi ya kijani na nyeupe, na kaptula fupi nyeupe. Pia anatumia magongo kusogea.

Asiya Sururu, akiwa katika mazoezi ya kutumia mashua ya makasia, kwenye mto Oise, amekaa kwenye mashua maalum ya mazoezi, akishika makasia mawili kwa ustadi.

Hii na bango la elimu linaloonyesha siku saba za juma kwanzia Jumapili hadi Jumamosi. Kila siku imepewa namba ya mpangilio na inaambatana na mchoro mdogo wa kuvutia unaowakilisha siku hiyo.

Hili ni jengo lenye paa la rangi ya kahawia na kuta za matofali ambalo limezungukwa na bustani pana yenye nyasi iliyopunguzwa. Miti mirefu na mimea mingine inaongeza vivuli.

Kikundi cha wanariadha wa Kenya wengi wao wamevalia jaketi nyekundu zenye michoro ya bendera ya Kenya. Wamesimama mbele ya bango la manjano katikati ya kikundi wameshikilia hundi kubwa ya mfano yenye thamani. Kwenye upande wa kulia, kuna mwanariadha mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Huu ni ukurasa kutoka kwenye kitabu cha darasa la pili, ambao unafundisha kwa njia ya picha na mandishi rahisi, unafundhisha watoto juu ya mahitaji ya msingi ya familia. Kama vile; chakula, maji, makazi, mavazi, elimu na huduma za afya.

Taasisi imejitolea kwa ustawi wa watoto wenye uziwi. Ukuta una nembo ya KSDC pamoja na maandiko ya kijani kuhusu kituo kipya cha usikivu. Pembeni kuna kipande cha pazia cha bendera ya Kenya.

Mlango wenye rangi ya zambarau umepambwa na vitu. Upande wa kushoto wa mlango kuna emoji kubwa ya uso wa tabasamu wa manjano, kulia kwake bango lenye mpaka wa buluu na mapambo ya rangi nyingi. Frame ya mlango umepambwa kwa muundo wa pembe tatu za buluu na kijani.

Hili ni jengo la ghorofa, lililojengwa kwa mawe na plasta ya rangi nyeupe. Jengo hili lina madirisha mengi ya mraba na pembe zake zimepambwa kwa mawe ya kahawia. Mbele ya jengo kuna bustani ndogo iliyo na vichaja vilivyopunguzwa vizuri.

Hii ni rafu ya kutunzia mafaili au nyaraka zikiwa zimepangwa kwenye sehemu ndogo zilizo na namba kama kumi na sita na ishirini na saba. Baadhi ya sehemu zina mafaili ya rangi mbalimbali nyingine zikiwa wazi.

Mwanariadha mmoja yupo kwenye mashua ya makasia akiwa katikati ya harakati ya mchezo wa Rowing . Amevaa shati nyekundu, yenye maandishi Kenya ikionyesha uwakilishaji wa taifa. Makasia yenye chapa ya Wintech aina inayotumika. Mandhari ya nyuma ni kijani kibichi, matone ya maji yanaruka hewani yakionyesha kasi na nguvu inayotumika.

Huu ni mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia ukiwa na paneli zilizochongwa .Juu ya mlango kuna kibao kidogo kinachoonyesha fomu moja R. Inashiria kuwa huu ni mlango wa chumba cha darasa.

Huyu ni mwanariadha mwenye ulemavu wa kuona. Samwel Mushai anakimbia kwenye mbio ya mita elfu tano akiwa ameongozwa na Jean Kipchumba ambaye ni mwongozi wake. Wote wamevaa mavazi ya michezo, Samwel akiwa na shati ya kijani na Jean akiwa na shati nyeusi.

Bango la elimu lililobandikwa ukutani likiwa na ujumbe wa rangi tofauti juu ya kujifunza kwa kutumia mikono ya kushoto na kulia. Juu kuna maandishi yanayosema Play Learn & Grow Together yakizungukwa na mapambo ya majani na maumbo ya kuvutia.

Hiki ni chumba chenye kompyuta kadhaa zilizopangwa kwenye meza ndefu. Kila kituo kina skrini, kibodi, kipanya na vipokea sauti vya maskioni. Kuna viti nyeupe vya plastiki mbele ya kila kompyuta. Dirisha upande wa kushoto una rangi ya kijani kibichi.

Hili ni jengo lenye mlango mwekundu na mchoro wa ukutani unaoonesha wanyama. Eneo la mbele limepambwa kwa bustani iliotunzwa vizuri na nyuma kuna mti mkubwa wenye maua ya njano.

Vifaa viwili vya kompyuta vya Dell vilivyowekwa mezani, kila mmoja kikiwa na skrini, kibodi, na kipanya vimewekwa lebo. Huenda kwa madhumuni ya utambulisho wa kimaabara ofisini au darasani. Mezani kuna mafaili ya rangi yenye picha za vibonzo na vitabu vilivyowekwa upande mmoja.

Ukurasa wa kazi ya shule ya dini ukiwa na maswali na majibu yanayohusiana na biblia na hadithi ya Samueli. Majibu yameandikwa kwa muandiko wa mwanafunzi na baadhi yamepewa alama kuonyesha sahihi au kosa. Pia kuna michoro ya biblia na jua ambazo zimechorwa kwa rangi ya chungwa na manjano mtawalia.

Hili ni mstatili wa rangi nyeusi ambao umewekwa kwenye rafu ya mbao yenye rangi ya kahawia. Chini kabisa, kuna sehemu ya sakafu yenye vigae vya rangi isiyokolea kuonekana, kuna doa dogo la kahawia kwenye ukuta.

Hii ni uwanja wa michezo wa watoto katika eneo la uwazi. Kuna pia ukuta uliojengwa kwa matairi na majengo ya nyuma yanayoonyesha msalaba juu ya paa, jambo linalodokeza uwepo wa taasisi ya kidini kama vile kanisa.

Hii ni nguzo ya chuma ndefu na nyembamba, yenye muundo wa kuinama juu, ambayo ni mnara wa bendera. Imejipanga kwenye maandhari ya anga la buluu-angavu lililopambwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Wanariadha wanne wako kwenye uwanja wa riadha. Watatu kati yao wanaonekana kwa uwazi zaidi, mmoja amevaa shati ya bluu na kaptula nyeusi. Mwingine amevaa shati nyekundu na kaptula nyeusi. Wa tatu amevaa shati nyekundu yenye neno Kenya na kaptula nyeusi. Wa nne anaonekana kwa sehemu tu akiwa nyuma yao. Hali ya kutembea kimazoezi inaashiria kuwa wanashiriki kwenye maandalizi ya mashindano ya ridhaa.

Hawa ni wanariadha watatu wa kiume, wanaokimbia kwenye uwanja wa riadha usiku wakiwa wamevaa namba zao za mbio. Mwanariadha aliye katikati, anaonekana kubwa wa Kenya kutokana na jezi yake. Anaonekana kusherehekea kwa mikono juu.